Vijikatarasi hivi vinatumika kuchora michoro au maandishi yanayotumiwa na mwalimu pamoja na wanafunzi ili kufanikisha masomo yao. Walimu huchora michoro na maandishi kwenye vijikatarasi hivi kisha kuvipachika ukutani ili wanafunzi waweze kusoma na kuelewa mambo yale.

Kwenye michoro kwenye daftari hili inaonekana kwa picha la kwanza lori linalo au gari linalobeba mchanga nzito. Kwenye picha ya pili tunaona gari moshi. Gari moshi hutumia reli na lina mabewa mengi linabeba . Picha la tatu lina baiskeli linaloendeshwa kwa kasi.

Mahali hapa ni shuleni ambapo wanafunzi wanaandikiwa michoro ya aina mbalimbali kwenye ubao ili waweze kuandika katika vitabu vyao.

Kwenye karatasi la mitihani tunafahamu au kuelewa ya kwamba katika mtihani huu mtoto au mtu anayefanya mtihani huu analazimika kuweka majibu kwenye kile au mabano ambayo amepewa kazi aweze kuandika achohitajika kuandika.

Mahali hapa kuna jengo la mawe la ghorofa, jengo hili linagawika katika vipande vitatu, kuna chumba cha chini linaloguza ardhi, alafu pia kuna chumba cha katikati, alafu kuna chumba ambacho kiko juu ya chumba cha katikati.

Vitu tunavyo viona hapa, ni aina ya vijikaratasi ambayo kwa wakati mwingi sana inatumika kufanya michoro, inatumiwa sana na walimu shuleni kuchora picha inayotundikwa ukutani, ili itumike kwa mafunzo kufunza wanafunzi shuleni kusaidia masomo yao.

Kwenye sehemu za kujiburudisha tunafahamu ya kwamba kuna mambo kadhaa au vifaa kadhaa zinazotumika katika kujiburudisha ,inatumiwa haswa na watoto wa umri mdogo sana.

Kwenye darasa la masomo pana kiti na dawati darasa hili linatumiwa na wanafunzi kwa ajili ya masomo yao. Dawati na kiti inasaidia mwanafunzi ili aweze kutimiza kazi yake ya masomo dawati anatumia kuwekelea vitabu ndani yake.

Katika maandishi haya tunapata kuelewa kuwa, inaonyesha sehemu ambayo linatumika katika kusaidia na kuzima moto. Kila mahali iwe ni shule au hospitali lina mahali pa kuweza kushughulikia mambo kama kutakua na majanga kama janga la moto.

Mahalai hapa tunafahamu ya kwamba ina zungumzia swala la umuhimu wa maji na umuhimu ya kutunza maji alafu pia mahali ambapo tunaweza kupata maji safi na njia ambazo tunaweza kuchunga maji ili iweze kutusaidia katika njia mbali mbali tunazohitaji.

Mahali hapa tunaweza kuona mchesaji ambaye pia akona shida ya ulemavu ana ulemavu ya miguu si kwamba yeye ni kiwete pali hana mguu moja lakini inaonekana yeye anabenda mpira mchezo ya kandanda ndio maana anatumia vijiti vya kujishikilia hili aweze kucheza.

Kwenye mazingira haya tunafahamu ya kwamba ni mazingira ya nyumbani ambapo panaonekana kuwa na nyasi nzuri ya kijani ambayo yamekatwa , inaonekana kuwa nzuri sana na ya kupendeza ,kando yake kuna nyumba au jengo kubwa la mawe na inaonekana kuwa nzuri.

Mahali hapa panaonekana mama mmoja ambaye amekalia kiti maguru . Anaonekana ya kwamba, ana ulemavu wa miguu, ilhali bado anashiriki mchezo wa kurusha mkuki. Kuna mtu ambaye tunafahamu ya kwamba, huenda yeye ni msaidizi wake anayesukuma kiti maguru analotumia.

Hapa panaonekana zoezi ambalo huenda wamepewa wanafunzi wa chekechea, zoezi hili linatumika kujifunza maandishi bora, mwanafunzi anahitajika kuandika herufi ndogo na kubwa ili aweze kuandika hati nzuri na inayosomeka kwa urahisi.

Mahali hapa panaonekana wakimbiaji, mmoja wao ni mkimbiaji kutoka taifa la Kenya. Watu wanafanya mchezo wa kukimbia ili waweze kua na maisha mazuri hapo baadae, na ni njia moja pia ya kufanyia mwili mazoezi.

Mahali hapa kuna vijikaratasi vinavyotumiwa hasaa na walimu katika kazi yao ya kufundisha. Karatasi haya yatumiwa kuandikia au kuchora mapicha alafu pia mwalimu anafaa kuwaelezea au kutandika ukutani yale ambayo yameandika kwenye vijikaratasi hivi.